Mkulima ako katika hali ya kukamua ng'ombe amejiweka chini na ng'ombe amesimama ili apate maziwa lakini ng'ombe yenyewe anakaa kudhoofika kihali ya afya kidogo lakini bado mkulima hajaacha kupata hata maziwa.

Kuna mtu ambaye anakamua ng'ombe na pia amevaa kofia kuficha uso huwezi ukamwona lakini ng'ombe amewekwa mahali pale ya kuhakikisha ametoa maziwa ile inayotakikana.

Vitungi vya kuweka maziwa, ziko pale tayari. Maziwa ishafika kwenye kampuni ambacho inatengeneza ili ikuwe tayari kuuzia wale wateja ambavyo wanahitaji maziwa.

Wamama wakulima wamekuja kukata ile ndizi ambayo imekuwa tayari wamebeba hata mtoto, wako na furaha sana wapeleke hii sokoni ama waende wauze wakule. Nyuma yao pia kuna bango ile ya Kenya Commercial Bank inaonyesha vile Ahadi Kenya Trust pia wanatangaza.

Matoke yashawekwa katika soko. Kila mtu ambaye anahitaji anakuja kuchagua na anunue ,muuzaji pia ako. Wateja wamejaa pale nyuma wanangojea wachukue zao na kila mtu aende zake.

Kutibiwa kwa ng'ombe, ili wanapita katika ile maji ambayo imewekwa dawa, ndio wanyunyuziwe dawa iue wale dudu wanaosumbua ng'ombe.

Wauzaji na wanunuzi wamefika katika soko hili ambapo wanauza ndizi ama matope ama ka imejaa. Kuna ile imewekwa chini kuna ile bado imesimama kwa magunia, wale wameketi kwa magunia bado wanaangalia wanatazama.

Wamama wamepangana hapa wamesanyana. Kuna wale ambao wamebeba vitu ambayo imekaa mchele hapo ndani na kuna chakula nikama wanataka kugawa. Hawa wengine wanaangalia mmoja amebeba kijiko kubwa.

Wakulima wako katika shughuli Ile ya kuweka matoke ifunikwe ndio ikue tayari iive ili tukule kama ishakuwa tayari. Wanafunika na matawi ya ndizi ndio isipate hewa hata kidogo ndio iive haraka.

Shamba la kupanda wa mko ndizi iko ishaawekwa, imekaa vizuri iko katika ile nyumba safi ambayo kwa kizungu inaitwa Greenhouse ndio jua isipige sana na mvua isiharibu sana. Sasa hii imekuwa tiyari, naona imeonyesha picha dalili za

Ndizi ambayo imeiva iko tayari kulwa iko na sura mzuri sana imewekwa na mtu ameinua juu ameweka chini. Ni tamu sana ukiangalia na ni pia imekuwa tayari kuliwa.

Ndizi ambayo imeiva sehemu ingine na kuna sehemu ingine pia haijaiva. Kuna yule jamaa ameshika na mkono. Anaonyesha vile inakaa. Kuna sehemu iko sambamba iko sawa inaweza kulika. Kuna ile sehemu bado lazima utangoja kwa muda flani ndio ikuwe tayari.

Mitungi mbalimbali za kusanya na kubeba maziwa kutoka kwa wakulima, wana maboma zao. Zinawekwa chini na ziko katika pia zimefungwa kwa pikipiki. Kuna mhudumu mmoja pia jamaa ambaye amevaa koti akiwa amesimama hapo kama ndiye anayeshughulikia shughuli zote.

Ndizi iko katika ile miti yake bado haijakatwa zimeiva na ziko tiyari. Ule mfanyikazi mkulima anaziangalia ndani iko imekuwa tiyari, ndio apate kukata apeleka nyumbani itengenezwe iundwe alafu ndio watu wakule.

Ng'ombe ya maziwa zinakamuliwa na ile kifaa ambacho zinasaidia wakulima kupata maziwa na kutoa, imewekwa kwenye titi la ng'ombe ndio maziwa itoke. Ng'ombe imefungwa miguu nyuma isiipigepige miguu.

Mkulima amesimama karibu na ndizi ambayo ishakuwa tayari kutolewa na kwenda kuwekwa ili iivee. Unaangalia na hii ndizi ni kubwa sana ata imebidi ipatiwe nguvu tena na kakijiti ingine ndio isianguke.

Mkulima anayeshughulikia ng'ombe zake kuwapatia chakula, zimewekwa katika ile nyumba yao ambayo inahitajika, yule jamaa amevaa zile sare ambazo zinafaa na zinahitajika katika hii kazi.

Ofisa mkuu ako pale katika lab anaangalia anaweka kitu kando kando apime aangalie gani ndio mzuri aweke kichupa zile ziko na vitu ndani. Amejipanga vizuri sana.

Matoke mengi yamepangwa pale yakishakatwa, zinangoja kupelekwa sokoni, bado ziko shambani na inakaa inangojea mtu aje abebe apeleke iuzwe na watu wapate kununua.

Mkulima anakamua ng'ombe. Ameweka kile kifaa cha kuweka maziwa katikati ya miguu yake akivuruta titi la ng'ombe ndio maziwa litoke. Ng'ombe imefungwa na kamba nyuma miguu mbili ndio isipige teke maziwa na yule jamaa anakamua.